Sanduku limeandikwa "Bravecto" lililoshamiri maelekezo na namna ya utumiaji, ni dawa inayotumika kwa ajili ya mbwa haswa kuzuia na kutibu wadudu wa ngozi kama minyoo na mbu.

Miti ya kahawa iliyoota vizuri kwenye shamba lenye rutuba majani yake ni ya kijani kibichi yakiwa na afya. Baadhi ya miti na matunda ya kahawa yaliyokomaa na zingine zikiwa changa. Mpangilio wa miti unaonyesha utunzwaji mzuri wa shamba hilo na kuwa linaendeshwa kitaalamu zaidi.

Shamba lililosheheni zao la nyanya, zilizokomaa na kuiva, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, limepangwa kwa ustadi kwa mpangilio mzuri. Aina ya kilimo hiki ni kilimo cha kisasa, kwa ajili ya uboreshaji wa uuzaji wa mazao, na manufaiko ya watumiaji wa nyumbani.

Shamba la mahindi yaliyoota, lakini bado yako katika hatua za awali za ukuaji, mahindi haya ni madogo, lakini yamepangwa kwa mpangilio mzuri na ustadi mkubwa, hali inayoonyesha uangalifu wa mkulima katika shughuli za kilimo, mistari ya mahindi imepangwa kwa usahihi ikiruhusu nafasi ya kutosha kati ya mimea kwa ajili ya ukuaji bora na upenyo wa mwanga.

Eneo kubwa la wazi lenye mimea aina ya kabeji lililo pangwa kwa mpangilio mzuri, eneo hilo linaonekana katika mistari safi kuonyesha mbinu za kisasa za kilimo. Mazingira ya shama ni wazi, inaashiria uzalishaji wa wingi kwa kutumia teknolojia za kisasa.

Wakulima wawili wanamwagilizia mazao kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji ili kuhakikisha yanapata unyevu wa kutosha. Jambo ambalo husaidia kuimarisha ukuaji wa mazao, kuongeza uzalishaji, na kulinda mimea wakati wa msimu wa ukame.

Katikati ya mandhari ya utulivu, mti mmoja mrefu uliojaa matawi unaoangazwa na jua lenye mwanga dhahabu, unaotoa taswira ya matumaini, uimara na uzuri wa maumbile ya asili.

Ni mandhari ya wazi yenye mabonde madogomadogo, ikiwa haina miti mikubwa, bali imesheheni miti midogo na nyasi nyingi zinazotanda kwenye ardhi. Mazingira haya ya asili yanatoa taswira ya utulivu, huku upepo mwanana ukivuma kwa uhuru kutokana na uwazi wa eneo hilo.

Nyoka mkubwa mwenye mabakabaka ya rangi nyeusi na njano, amejiviringisha huku akizungukwa na nyasi chache zilizo hafifu zikiashiria hali ya ubaridi. Amejikunyata kwa lengo la kujilinda na kutafuta joto ili kudumisha uhai wake.